Rafu ya mbao imegawanya katika nafsi ndogondogo za mraba kila moja ikiwa na faili za plastiki za rangi tofauti kama buluu, kijani, waridi na njano. Baadhi ya faili zina maandishi au stika juu yake. Nyingine zina karatasi za masomo. Kando kuna kiti chenye miguu ya chuma na sakafu ni ya maruni. Mazingira yanafanana na darasa au ofisi ya shule.